Wachezaji wa mpira wa mguu wa wanaume wanaonekana wakifanya mazoezi katika uwanja , wengine wamevaa shati za samawati na wengine kijani . Wote wanaonekana wenye furaha huku mwangaza wa jua tulivu ukiwamulika.

Kuna mwanamke na mwanaume ambao wameketi katika sehemu ya kutoa huduma ya hati za kuzaliwa na kufa. Mbele yao kuna vitarakilishi vya rangi nyeusi huku wamevaa shati za rangi nyeupe.

Katika uwanja wa soka wanaume wawili wanaonekana wakikimbiza mpira .Mmoja amevaa jezi nyeupe iliyoandikwa Posta huku mwingine amevaa jezi nyekundu iliyoandikwa Betika. Mwangaza mtulivu wa jua unamulika kana kwamba ni asubuhi.

Watu wameketi wakingoja kuhudumiwa katika afisi ya serikali . Wachache wameketi huku wameonekana wenye kukosa subura. Kuna afisa ambaye anapita kando akiwa amevalia nguo ya askari na amebeba bunduki.

Mawakili wamesimama kwa ustaarabu na wanataka kutoa taarifa, wamevaa shati nyeupe na koti zinazopendeza. Mwanaume aliye katikati amevaa wigi ya mahakama, huku nyuma kunaonekana jengo yenye ukuta ya hudhurungi.

Mzungu anashabikia timu, amevaa kofia, miwani ya juu na shati nyeusi, nyuma yake kunaonekana Wakenya ambao wanashabikia timu kwa kubeba bendera.

Mwanaume ameketi na amekuja kuhudumiwa katika afisi ya serikali ya Huduma Kenya. Mbele yake kuna wanadada wawili ambao wanaangalia kitarakilishi na wamevaa shati zilizo na kola nyekundu huku nyuma yao kuna ukuta ambayo imeandikwa Huduma Kenya.